Wanafunzi wawili wa shule wakiwa wamealia sare za buluu wako mezani wakitumia kompyuta mpakato. Manyuso zao zinaonyesha furaha na udadisi. Bodi nyeusi inaonekana nyuma yao ikionyesha mazingira ya darasani.

Msichana mdogo anatabasamu akifanya kazi zake za shule. Kalamu imeshikwa mkononi mwake, akionekana kuandika. Kifaa cha kielektronikia kiko mbele yake, labda kwa ajili ya masomo ya mtandaoni. Hii inaonyesha mtoto akijifunza kwa bidii nyumbani.

Mwanaume amekaa mbele ya kompyuta ndogo akichapa kwenye kibodi. Mikono yake inaonekana ikiandika kwa bidii. Na kuna ikoni zinazoelea hewani, zinazohusiana na kujifunza mtandaoni kama vile vitabu, kofia ya mahafali na balbu ya mawazo.

Wanafunzi wawili wamekaa kwenye ngazi, mmoja wao anatumia kompyuta ndogo akionyesha masomo au kazi. Mazingira yanaonekana ya shule au chuo kikuu. Hii inaonyesha wanafunzi wakijifunza au kufanya utafiti.

Msichana mdogo anatabasamu akivaa vipokea sauti masikioni na kutazama komputa ndogo, amejifunza kwenye dawati na kuna kitabu wazi na glasi ya maziwa karibu naye. Inaonekana yupo katika mazingira ya kujifunzia nyumbani labda akifanya masomo ya mtandaoni . Hali yake inaonyesha yenye furaha na umakini.

Mwanamke mwenye miwani na nywele za dhahabu anaonekana akifikiria sana. Akiweka mikono yake kwenye kidevu. Anakodolea macho kwenye skrini ya kompyuta iliyo mbele yake. Mwangaza wa jua unaingia kuptia dirisha la ofisi ukiangazia sehemuyake ya nyuma.

Mwanamke anatabasamu na kupunga mkono akionekana akifundisha au akiongea kupitia kamera ameketi mbele ya kompyuta mpakato na anakifaa cha maskioni nyuma yake kuna ubao mweusi unaoashiria mazingira ya darasani au mafunzo.

Ni mfumo wa elimu ya mtandaoni unaoonyeshwa. Alama mbalimbali za kujifunzia zimetawanyika: kuna vitabu, kompyuta, kalenda na globu. Hii inaashiria mazingira kamili ya kujifunzia mtandaoni.

Mwalimu wa katuni anaonyesha fomula. Anaonekana akifundisha somo la sayansi kwenye ubao mweupe, kompyuta mbele yake inaonyesha taswira yake. Hii inaweza kuwa ni mfumo wa elimu ya mtandaoni au masomo ya phizikia

Mwanaume anashikilia balbu ya taa yenye mwanga. Ndani ya balbu kuna ikoni zinahusiana na elimu na maarifa. Kompyuta ndogo inaonekana kando, ikionyesha matumizi ya teknolojia. Hii inaashiria thana ya ubunifu na elimu ya kisasa.

Skrini kubwa ya kompyuta inaonyesha mhadhiri akiwasilisha data na grafu mbalimbali. Wanafunzi wengi wamekaa wakisikiliza kwa makini wakiwakilisha hadhira ya mtandaoni. Inaonekana kama darasa la mtandaoni au semina ya wavuti. Hii hali hii inaonyesha jinsi ya teknolojia inavyotumika kwa elimu na mafunzo.

Mwanamke anaonekana akitumia wa ameketi akitumia kompyuta ndogo. Amevalia vazi lenye michoro na rangi ya kahawia. Nyuma yake kuna majengo yasiyo elewekaweka. Labda vijijini. Inaonyesha matumizi ya teknolojia katika mazingira rahisi.

Mtu anaendeleza mkutano wa video kupitia kompyuta ndogo. washiriki wengi wanonekana kwenye skrini ya kompyuta. Mtu huyu anaonekana akitoa maelezo au akijadili. Huu ni mfumo wa kisasa wa mikutano ya mbali maarufu sana Nairobi.

Kompyuta ndogo imewekwa kwenye sehemu ya njano. Skrini yake inaonyesha maandishi e-learning na ikoni mbalimbali. Kikombe cha kahawa kimewekwa kando ya kompyuta. Hii inaonyesha dhana ya masomo ya mtandaoni na starehe.

Mwanamke kijana amesimama nyuma ya mzee aliyekaa akimshika bega kwa upole. Mzee ameshika kifaa cha kielektroniki labda kompyuta kibao na anaonekana kutazama kitu fulani. Wote wawili wanaonekana kutulia na kuzingatia. Inaonekana kama binti akimsaidia baba yake au mzee mwingine.

Kijana ameketi akitumia kompyuta ndogo. Amevalia kofia nyekundu na kipokea sauti maskioni. Anaonekana akijishughulisha na kompyuta yake. Huu unaweza kuwa mfumo wa kujifunza mtandaoni.

Ufundishaji wa mtandaoni unaonyeshwa. Mwalimu anaonekana kwenye skrini kubwa ya kompyuta. Mwanafunzi ameketi kwenye meza, akitumia kompyuta ndogo. Hii inaonyesha mfumo wa elimu ya mbali.

Inaonyesha jinsi teknolojia inavyotumika kujifunza. Kompyuta ndogo na vitabu vipo mezani. Wanafunzi wadogo wanatumia vifaa vya kielektroniki. Huu ni mfumo wa kisasa wa elimu mtandaoni.

Screen ya kompyuta inaonyesha maneno "Online Learning", programu ya uwasilishaji, inaonekana ikiwa wazi kwenye kioo. Mandhari ya bluu nyepesi inasisitiza ujumbe mkuu. Hii inaashiria dhana ya masomo, ya mtandaoni au elimu ya mbali.

Mwanafunzi anaandika daftari akifuata somo mtandaoni. Mwalimu anaonekana kwenye skrini ya kompyuta akifundisha. Meza imejaa vitabu, kalamu na vifaa vya kujifunzia. Hii inaashiria mazingira ya darasa la mtandaoni.

Kijana mwenye nywele nyekundu anaonekana akitazama skrini ya kompyuta iliyo mbele yake. Skrini inaonyesha mwanamke akizungumza, kuashiria kuwa kijana huyo anahudhuria darasa la mtandaoni au mkutano wa video.

Msichana anasoma kitabu na kutazama kompyuta ndogo amevaa ear pad nyeupe na anaonekana kujifunza. Vifaa vya kusomea zimepangwa vizuri mezani. Nyuma yake kuna rafu za vitabu ikionyesha mazingira ya elimu.

Mwanamke ameketi mbele ya kompyuta kubwa, skrini kubwa nyuma yake inaonyesha uwasilishaji wa chuo kikuu, anaonekana akifundisha au kutoa mada kwa kutumia kompyuta. Hii inaonyesha mazingira ya elimu au mkutano wa kitaalum.

Wauguzi kadhaa wamejikusanya karibu na kitanda cha mgonjwa bandia wakijizoesha taratibu za utunzaji. Baadhi yao wanamfunika mgonjwa kwa shuka huku wengine wakionekana wakishughulikia vifaa vya matibabu. Mazingira yanafanana na chumba cha hospitali au kituo cha mafunzo.

Chumba kikubwa kina vitanda vingi vya gorofa, vilivyotengenezwa kwa chuma nyeusi, kila kitanda kina godoro lenye muundo na baadhi vina blanketi yaliyokunjwa. Dirisha lenye pazia ya kijani linaonekana upande wa kushoto, likiacha mwanga kidogo kuingia ndani. Inaonekana kama bweni ama makazi ya pamoja. Labda kama tunavyoona katika baadhi ya shule.

Chumba chenye vitanda viwili kinaonekana ,kikiwa na kuta zisizo na rangi. Vitanda hivo vimetundikwa shuka zenye mchoro na mito mieupe. Sakafu inaonekana kuwa ya mbao iliopangwa kwa ustedi. Chumba hiki kinaonekana rahisi na kinatoa nafasi ya kulala kwa watu wawili.

Mahabara safi na iliyopangwa vizuri ina vifaa vingi vya kisayansi na kemikali. Vyombo vya kioo kama vile beka, flask na mirija ya kupimia vinaonekana vikiwa vimewekwa kwenye meza. Pia kuna hadubini na vifaa vingine vya utabhiti vikionyesha mazingira ya kisayansi.

Chumba cha madarasa kinaonekana kikiwa na meza na viti vya rangi mbali mbali vikiashiria mazingira ya kujifunzia. Kuta zimepambwa kwa michoro na chati za kujifundishia zikionyesha mandhari ya shule ya chekechea au darasa la chini. Rafu zimejazwa vitabu na vifaa vya kujifunzia huku sakafu ikiwa na vigae safi.

Chumba cha kulala kidogo kinaonekana. Kuna kitanda kimoja kilichotandikwa na blanketi la mraba Meza ya mbao na kiti cheupe cha plastiki kipo karibu. Chumba kinaonekana kuwa safi na rahisi kwa matumizi ya mwanafunzi au mgeni.

Hii ni chumba cha kulala kilichopangwa vizuri. Kuna vitanda viwili vilivyotenganishwa na meza. Meza hiyo ina viti viwili ikionyesha nafasi ya kujisomea. Rafu za vitabu na mapambo zimepangwa ukutani. Chumba kinaonekana kuwa cha watoto au wanafunzi.

Jengo hili la shule linaonekana likiwa na uwanja wa michezo wenye vifaa vya kuchezea kama nyumba ndogo ya kijani, bembea na daraja ndogo. Kuna miti mikubwa nyuma ya jengo. Hali hii inaonyesha shule ya awali au chekechea yenye nafasi ya kuchezea kwa watoto.

Uwanja wa tenisi wa rangi ya buluu na nyekundu unaonyesha watoto kadhaa wakicheza. Wengine wanashika raketi huku mipira ya tesnisi ikionekana chini. Nyuma ya uwanja kuna uwanja wa michezo wenye vifaa vya kuchezea watoto. Mazingira yanaonekana kuwa ya kufurahisha na yanafaa kwa shuguli za watoto.

Watu wameketi kwenye viti vyekundu, kuna muhadhara au mkutano unendelea. Baadhi ya watu wanaandika au kutazama mbele, jengo linaonekana kuwa ukumbi mkubwa.

Kikundi cha vijana wamekaa kwenye uwanja wa michezo wenye nyasi bandia wakimsikiliza mkufunzi wao. Mkufunzi huyo, amesimama mbele yao anaonekana akitoa maelezo au mafunzo huku akitumia ishara za mikono. Baadhi ya vijana wamevaa sare zinazo fanana. Zikionyesha kuwa ni timu au kundi linalofanya mazoezi.

Chumba cha darasa kimejaa wanafunzi walioketi kwenye madawati. Mwalimu amesimama mbele ya darasa akiwafundisha au kuwasimamia. Wanafunzi wamevalia sare za shule zikionyesha umoja. Hii inaonyesha shughuli za kawaida za masomo shuleni.

Chumba cha kulala chenye vitanda viwili vya ghorofa kinaonekana. Mapazia ya rangi ya waridi na mistari yamefunika madirisha. Televisheni ndogo na kabeti la mbao viko ukutani. Hii inaweza kuwa chombo cha kulala cha bweni au hoteli ya bei nafuu.

Chumba cha malazi kina vitanda viwili vya ghorofa vilivyopangwa vizuri, vikiwa na shuka nyeupe safi. Mwangaza wa asili unaingia kupitia madirisha makubwa yanayoangalia nje. Nguo zilizokunjwa na vitu vingine vya kibinafsi vimepangwa vizuri kwenye kitanda kimoja.

Hii ni maktaba kubwa yenye rafu za vitabu zilizojazana. Wanafunzi kadhaa wameketi wakisoma na kujifunza. Meza na viti vya kusomea vimepangwa kwa ajili ya matumizi. Wengine wamevalia barakoa wakionyesha kuzingatia kanuni za afya. Mazingira yanaonekana kuwa tulivu na yanafaa kwa masomo.

Chumba kina kitanda cha ghorofa cha mbao chenye godoro la zambarau. Dirisha kubwa linaonekana kwa nyuma likifunikwa na mapazia mepesi. Karibu na kitanda hicho, kuna kitanda kingine kikionyesha chumba cha kulala chenye vitanda vingi. Mazingira yanaonekana kuwa ya nyumbani ya kawaida.

Darasa tupu lenye viti na meza vilivyopangwa kwa mpangilio linaonekana. Madirisha makubwa yaliyofunikwa na mapazia ya kahawia. Yana ruhusu mwanga wa kutosha kuingia ndani. Ubao mweupe unaonekana upande wa kulia ukiwa tayari kwa matumizi. Hali hii inaonyesha mazingira safi na yaliyopangwa vizuri.

Wachezaji wa soka wako katikati ya mchezo mkali wenye uwanja wa udongo mwekundu. Mmoja ameruka juu akipiga mpira kwa kichwa karibu na lango. Wachezaji wengine wamekusanyika karibu wakifuatilia hatua hiyo. Inaonekana kama mashindano ya soka yenye ushindani mkubwa.

Wachezaji wawili wa badminton wanacheza kwenye uwanja. Mtu mmoja ameketi kwenye kiti cha refa akitazama mchezo. Ukumbi una paa la chuma na kuta za zambarau. Huu ni mchezo wa ndani unaoashiria mashindano au mazoezi.

Chumba cha kulala kinaonekana chenye kitanda na meza. Ishara ya kinga dhidi ya mbu, kuna bafuni ndogo yenye sinki na kioo. Hii inaweza kuwa chumba cha kulala cha kawaida nchini Kenya.

Bweni la wasichana la shule ya sekondari ya St. George linaonyeshwa likiwa na vitanda viwiliviwili vilivyopangwa. Matandiko yenye rangi ya kijani kibichi na michoro ya mau yanaonekana yametandikwa vizuri kwenye kila kitanda. Nafasi hii inaonekana kuwa safi na imeandaliwa kwa ajili ya wanafunzi wanaokaa shuleni.

Jengo kubwa la kizamani linaonekana katikati. Kuna bustani zilizopangwa vizuri mbele ya jengo. Bango lenye rangi za bendera ya Kenya limesimama karibu. Njia ya gari inazunguka bustani ikionyesha kuingilia kwa magari. Hii inaweza kuwa jengo la serikali, taasisi au chuo kikuu nchini Kenya labda Nairobi.

Wanafunzi au wa shiriki wa mewuhudhuria mkutano. Wameketi kwenye viti vya mbao vyenye rangi nyeusi. Ukumbi unaonekana kuwa darasa kubwa au ukumbi wa hotuba. Kuna mwanga wa kutosha, unaoingia kupitia madirisha ya juu.

Hii ni chumba kikubwa cha malazi, labda bweni. Kuna vitanda vingi vya ghorofa vilivyopangwa safu. Godoro zimefunikwa kwa shuka zenye rangi tofauti. Madirisha mengi yaliyoelekea juu, yameruhusu mwanga kuingia. Chumba kinaonekana kuwa safi na kimetayarishwa kwa ajili ya kulala.

Jengo refu linaonekana likiwa na korido. Korido hiyo ina ngazi za kushukia chini. Majengo yanaonekana kuwa na kuta nyeupe na lafudhi za buluu. Miti inaonekana nyuma ya jengo. Huenda ni jengo la makazi au ofisi.

Chumba chenye nafasi wazi kimepangwa kwa meza za mbao. Meza hizo zimepangwa kwa umbo la U na zingine zimepangwa peke yake. Madirisha makubwa yanaruhusu mwanga wa asili kuingia ndani. Huu unaonekana kuwa chumba cha mikutano au darasa.

Chumba kikubwa chenye vitanda vingi vya ghorofa kinaonekana. Vitanda vimepangwa kwa safu vikionyesha sehemu ya kulala ya watu wengi. Pazia za mbu zimetundikwa juu ya vitanda vingine. Hii inaweza kuwa hosteli, bweni la shule au hospitali.

Wachezaji wawili wa mpira wa mguu wako uwanjani, mchezaji mmoja amvevalia jersy la machungwa, mwingine ya bluu na jano wana gombea mpira kati kati ya uwanja. Kuna watazamaji nyuma na hema linaonekana . Huu ni mchezo wa mpira wa mguu unaoendelea.

Ndani ya chumba, kuna vitanda vingi vya ghorofa zilizopangwa kwa safu. Godoro zenye chati zimetandikwa vizuri juu ya vitanda vya chuma. Dirisha lenye mapazia limetoa mwanga wa asili ndani ya chumba. Linaonekana kama bweni la shule au hosteli.

Chumba kina vitanda viwili vya ghorofa vilivyotengenezwa kwa chuma vikiwa na magodoro meupe na mablanketi mekundu. Ukuta wa bluu unaongeza rangi ndani ya chuma na upande wa kulia kuna meza na kiti. Mazingira yanaonekana kuwa safi na yamepangwa vizuri.

Vijana kadhaa wanakimbia kwenye uwanja mkubwa wa kijani kibichi. Wengine wamevalia sare za michezo, wakionyesha kuwa wanashiriki katika shughuli za riadha. Majengo na miti yanaonekana kwa mbali nyuma yao. Inaonekana kama mashindano ya riadha ama mazoezi ya timu ya michezo.

Chumba cha kulala kina vitanda viwili, kuna kitanda kimoja cha kawaida na kitanda cha ghorofa. Mandirisha yana pazia na yanaonyesha miti nje. Chumba kina onekana kuwa rahisi na kimepangwa kwa kulala.

Chumba cha kompyuta kimepangwa vizuri. Kompyuta nyingi zimewekwa kwenye meza, zikiwa tayari kutumika. Vibao vyeupe vya kuandika viko ukutani, vikionyesha mazingira ya kujifunzia, hii inaonekana kuwa maabara ya kompyuta au darasa la teknolojia.

Vyumba viwili vya kulala vimepangwa, kila kitanda kina wavu na mbu mweupe au wa bluu . Suti za kulala zimetandikwa kwa shuka nyeupe safi. Hii inaonyesha mazingira rahisi ya malazi labda katika hoteli au hosteli.

Chumba kidogo kina kitanda kimoja. Wavu wa mbu umening'inia juu ya kitanda. Kuna kabati la nguo lenye kioo upande wa kulia. Msalaba wa kikristo umening'inia ukutani.

Maabara safi ya na kisasa inaonekana. Mabomba ya maji na sinki zimepangwa kwa ajili ya majaribio. Kuna madawati mengi yaliyopangwa kwa ajili ya wanafunzi. Hii inaonekana kuwa chumba cha kufanyia majaribio ya kisayansi.

Katika mazingira ya darasani, mwanamke ameketi nyuma ya msichana mdogo, akimsaidia na kifaa cha kujifunzia kinachofanana na tabureta. Msichana huyo amejikita kwenye kifaa hicho, akionyesha bidii katika kujifunza. Jedwali na viti vingine viko karibu, vikiashiria mazingira ya kujifundishia.

Kijana mdogo mwenye tabasamu angavu ameketi kwenye kiti cha magurudumu akicheza na mchezo wa shanga. Anaonekana akifurahia shughuli hiyo huku akitumia mikono yake kuhamisha shanga. Nyuma yake rafu zimejaa vinyago na vitu vingine vya kuchezea.

Mwanaume na mwanamke wamesimama karibu na printer ya 3D , wakiwa wameshikilia vitu vilivyochapishwa. Mwanaume anaonekana akiwa na vinyago vidogo na mwanamke ameshika vitu vyenye umbo la chakula. Chini ya meza kuna vitu vingine vya rangi mbalimbali vilivyochapishwa. Inaonekana kama maonyesho ya teknolojia ya uchapishaji wa 3D .

Kijana anayeonekana kuwa na upungufu amevalia fulana yenye milia mekundu na meupe. Anapaka rangi ubao kwa brashi. Mwanaume mwenye ndevu na tabasamu yuko nyuma yake akionyesha usaidizi. Inaonekana ni shughuli ya kijamii au familia ikiashiria ushirikiano.

Mtoto mdogo mwenye tabasamu la kupendeza na miwani ya rangi ya waridi anafurahia kuchora. Amevalia aproni ya kijani kibichi na anatumia brashi ya rangi kuweka rangi kwenye karatasi. Upande wake kuna seti ya rangi mbalimbali ikionyesha ubunifu wake.

Mtoto mwenye down syndrome anacheza gitaa. Anatabasamu usoni, akionyesha furaha. Wanafunzi wengine na mwalimu wako nyuma yake. Hii inaonyesha mazingira ya shule yenye upendo na jumuhishi.

Mwanamke na kijana mlemavu wamekaa kwenye meza wakifurahia mchezo wa kujifunza. Mwanamke anaonekana akifundisha na kutia moyo huku kijana akionyesha umakini. Nyuma yao chumba kimepambwa kwa rangi angavu na vitu vya kuchezea. Mazingira yanatoa hisia ya utunzaji na elimu maalum.

Mtoto mdogo amekaa kwenye dawati akisoma kitabu cha braille kwa kutumia mikono yake. Amefumba macho au anazingatia sana kusoma maandishi hayo. Nyuma yake kuna ubao mweusi kuashiria kuwa yuko darasani. Anaonyesha umuhimu wa elimu jumuisha na upatikanaji wa vifaa vya kujifunzia.

Kikundi cha vijana wamekaa kwenye viti vya mbao vilivyopangwa kama ngazi wakisikiliza au wakishiriki katika tukio fulani. Kijana mmoja aliye na ulemavu wa macho anaonekana amekaa mbele akishika fimbo yake nyeupe. Vijana wengine wanaonekana wakitumia kompyuta ndogo au simu wakiongeza mazingira ya kujifunza.

Wageni wawili wanatazama kitabu chenye picha ndani ya jengo la kifahari, labda kanisa au makumbusho. Mmoja wao anashika kalamu na kuelezea kidole kwenye picha. Kuta za jengo zinaonekana zimepambwa kwa michoro ya kale, kuashiria umuhimu wa kihistoria wa mahali hapo.

Mwanafunzi mchanga amejikita kwenye kazi yake ya kuchora au kuandika mezani. Mkono wake unashikilia penseli huku akishika karatasi kwa makini. Nyuma yake mwalimu anaonekana akifuatilia kwa uangalifu na wanafunzi wengine pia wako darasani wakionekana kujishughulisha katika masomo yao.

Meza nyeupe imetumiwa na vijana watatu wanaoonekana kuwa wa siri kiasili. Mmoja amevaa shati la njano, mwingine shati la nyeupe, na wa tatu shati la mchanganyiko wa kijani na nyeupe. Vyakula na vitabu vimetandazwa mezani. Wanafunzi wengine wanajadili kwa makini

Darasa hili linaonyesha mwalimu akionyesha jambo fulani kwa mwanafunzi wa kike anayetumia lugha ya ishara. Msichana huyo ana mikono yake juu akionyesha ishara fulani. Nyuma yao, wanafunzi wengine wameketi kwenye madawati yao wakijishughulisha shughuli za masomo.

Mwalimu mwenye ndevu anamfundisha msichana shuleni. Msichana anaandika kwenye daftari lake, akionekana makini sana. Rangi mbalimbali zimetawanyika mezani, zikionyesha shughuli ya ubunifu. Mazingira ya darasa yanaonyesha kujifunza au ushirikiano.

Mwalimu anafundisha darasani mbele ya wanafunzi wake. Bodi nyeupe yenye maandishi imeonekana nyuma ya mwalimu. Wanafunzi wameketi kwenye madawati yao wakisikiliza au wakishiriki katika somo. Mazingira yanaonyesha darasa lenye shughuli za kujifunza.

Binti mdogo aliye na mguu bandia wa rangi ya waridi anaonekana akicheza na mwanamke wakiwa Wamekaa sakafuni. Wanaweza vizuizi vya mbao vilivyo changanywa kwa herufi wakionyesha mchezo wa kujenga. Binti anaonekana ametulia na anafurahia shughuli hiyo.

Walimu na wanafunzi wanashiriki katika shughuli. Watu wawili wanaonekana wakishikana mikono. Chumba kinaonekana kama darasa au, kituo cha matibabu. Hii inaweza kuwa ni tiba ya kazini, au somo la kujifunza ujuzi wa kijamii.

Mwanamke mwenye nywele ndefu anaonekana akisimama mbele ya ukuta mweupe, hukuakionyesha ishara ya vidole vilivyovuka. Anaonyesha tabasamu la aibu au uso wenye wasiwasi labda akijaribu bahati yake. Mavazi yake ni rahisi, shati la buluu na suruali ya rangi ya baige akionyesha urahisi.

Baba na mtoto wanachora kwenye ubao wa kuchorea. Mtoto anaonekana kuwa na Down syndrome ,akijihusisha na sanaa. Wanatumia vifaa vya kuchora. Hii inaashiria uhusiano mzuri na shughuli ya ubunifu.

Mwanafunzi ameketi darasani na mashine ya kuchapa. Mwalimu wake anaonekana akimsaidia au kumsikiliza kwa makini. Viti na meza za shule zimepangwa kwa ajili ya kujifunza. Ubao mweupe na matangazo ya motisha yanonekana ukutani.

Msichana anatabasamu akifanya ishara za mikono. Ameketi mbele ya kompyuta ndogo. Anaonekana kujifunza au kuwasiliana. Nyuma yake kuna rafu za vitabu zilizopangwa vizuri. Anaonekana mwenye furaha na anajihusisha na shughuli za mtandaoni.

Mwalimu na mwanafunzi wamekaa mezani. Mwalimu anaonekana akimsaidia msichana kujifunza somo. Wanafunzi wanatumia kifaa cha kujifunzia labda abacus . Hii inaonyesha mazingira ya darasa au masomo ya ziada.

Mkono wa mtu unagusagusa maandishi ya breli. Hii inaonyesha mtu anayesoma kwa kutumia hisia za kugusa. Ukubwa na umbo la vitufe vinaashiria ujumbe uliopangwa. Hii inawakilisha njia ya kusoma kwa wasioona.

Mtu anawasilisha mada mbele ya hadhira. Skrini nyeupe inaonyesha dhana za usanifu endelevu. Mwanafunzi mwenye ulemavu ameketi kwenye kiti cha magurudumu, hii inaonyesha darasa au mkutano wa kitaalam.